Hawa ni wateja wariopo katika benki wakihudumiwa wakiwa wamebeba makaratasi huku tukimuona, afisa wa porisi akisimama.

Katika eneo hili, kuna wachezaji ambao wamevalia nguo zenye rangi ya buluu na nyeupe, huku wakiwa wamesimama wengine wakipiga makofi wakishapigia timu zao.

Kinara, kinara wa chama cha , Jubilee, ambaye ni Uhuru Muigai Kenyatta, akiwa anamsalimia, mwanachama mwenzake.